Hizi ni ndizi aina ya hii ndizi na pia hutumiwa na watu kama chakula na wengine wanalima kuna wakulima wanaolima ndizi hizi ili wapate pesa angalau ya kutumia kulipia karo shule watoto wao na pia ya kujiendeleza kimaisha.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi huwa zinapandwa katika kotekote nchini Kenya. Mara nyingi kuna sehemu tofauti nchini ama kuna sehemu ambazo zinapandwa na pia zinakulwa ama zinapikwa ikuwe chakula iwapo ni cha mchana ama cha usiku. Ni ya muhimu sana maana husaidia watu wengi sana.

Hapa naona ng'ombe ambaye amekufa labda ng'ombe hawa walikula vitu ambavyo hazijaendana vizuri na mwili wao, ndio maana labda amekufa na ni muhimu sana kwa kila siku....

Tunamuona mama ambaye anafanya usafi kwa nyumba yake, mara nyingi huwa ni muhimu sana kufanya usafi ili uweze kupata mama ili usiambukizwe ugonjwa yeyote ambayo inahusiana na mama inahusiana na uchafu wa nyumba, ni vizuri sana maana husaidia watu kuishi ili na pia wapate nafuu kwenye mwili zao.

Hapa naona gavana wa Uasin Gishu ambaye amevaa aproni ya mweusi ili ya aproni. Labda wako katika kampuni fulani ambayo wanatoa chakula kwa wananchi. Sasa naona akielezewa jinsi inavyoundwa. Pia naona wasiri.

Hii ni nyumba ama zizi ya ng'ombe. Mara nyingi hupatikana kotekote nchini na pia watu ama wakulima wanaolima ng'ombe. Mara nyingi ni muhimu sana kulima ng'ombe hawa maana huleta mazalisho ama kuzalisha maziwa na baadaye wanaweza kuiuza na wapate maziwa angalau ya kutumia kwa kila siku. Ni ya muhimu sana.

Hii ni ndizi, naona huyu mtu ametoa ile vitu ya ama ametoa ile vitu ya kando kando na pia anataka ili aweze ku, kuzieza kuzichemsha na pia baadae kuweza kukula. Ndizi mara nyingi huwa ni ya muhimu sana na husaidia katika, ku husaidia mwili sana.

Hapa naona mwanamke ambaye anamwaga maziwa, ama vitu anajaribu, yeye anajaribu kuondoa vitu vizizofaa katika maziwa haya. Yeye ambaye ana yeye anafanya kazi katika labda kampuni ya kutoa maziwa ama uzalishaji wa maziwa.

Hizi ni ndizi. Ndizi mara nyingi katika humu nchini huwa zinapandwa kwote kwote nchini. Ndizi mara nyingi huwa watu wanatumia labda kwa ukulima. Ukilima ndizi mingi unaweza ukauza na pia kujisaidia na wengine huwa wanalima ili waweze kupata chakula, ili watumie kama chakula. Kwa hivyo ni ya muhimu sana.

Hizi ni ile chakula ya ng'ombemara nyingi huwa zinawekwa ili ng'ombe zinaweza kula labda wakati kuna ukame, mara nyingi ni mzuri kuweka kupea chakula ng'ombe.

Hii ni aina ya ndizi. Ndizi hizi mara nyingi huwa zinapandwa kwote kwote nchini ama na pia huwa zinatumika kwa kukula. Mtu anaweza kula kwa kuweka kwa moto na pia anaweza kungojea hadi ziive ndio aweze kukula.

Hii ni maziwa ambayo imekaa sana ama ni ya juu, mara nyingi watu wanatumuia ili kuweka ama ili kutoa kwa sababu, iwe inaitwa ,ili kutoa na kuweza kutengeneza maziwa mala. Hapa naona kichungi na pia kijiko ambayo mtu anatumia ili kutoanisha kitu ya juu katika

Hizi ni hile chakula Cha ngo'mbe mara nyingi huwa labda kulikuwa kunanyesha mvua kubwa, watu huwa wanaleta hizi chakula cha ngo'mbe hili wakati hamna mvua anaeza kutoa na kumpea ngo'mbe wakule na tena watakuwa wamesaidika sana kwa chakula ya ngo'mbe.

Hapa ni jengo, jengo kubwa sanaa ambalo linatumiwa ili kufuga ngombe. Ngombe hawa wanafugwa ili waweze kutoa maziwa ambayo inaweza ikamsaidia mkulima ili baada ya kuuza aweze kupata pesa angalau ya kutumia ama kwa matumizi mbali mbali.

Hapa naona mandama ambao labda walikufa kutokana na ukosefu wa maji ama ukosefu wa chakula. Mara nyingi ni muhimu kuvuka ng'ombe zetu kwa kuipea vitu ama vyakula ili waweze kuishi na kutupea mazalio mingi kama maziwa na menginevyo pia na nyama na kutusaidia kupata pesa.

Hapa naona ndama ya ngombe ndama hawa ni kama ni ndama wale waneweza kuzaa naona walikuwa wamewekwa hili waweze kupewa chakula chao kizikaya na wale wakubwa mara nyingi ndama ndama hwa wanadikwa hili waweze kuzaa mara nyingine.

Hizi ni ndizi, hizi mara nyingi hua hupandwa ama kuna wakulima ambao wanalima ndizi kama hizi. Kuna aina mingi ya ndizi kuna zile zinazo pandwa karibu na mtoni na pia kuna zile zingine ambazo hua hazipandwi karibu na mtoni. Mara nyingi hua ni ya muhimu sana maana husaidia wakulima wengi kupata pesa wanavyolima ama wanavyouza mazao yao ya ndizi.

Hawa ni ng'ombe wa aina mbalimbali, hapa naona wakikula chakula kama nyasi ambao amepewa ili aweze kuzalisha maziwa ili binadamu ama mtu mkulima ambaye analima ng'ombe hawa aweze kufaidika ama kupata chakula ama pesa ambayo anatumia kwa kila siku. La muhimu sana.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi huliwa na binadamu aina yoyote , mara nyingi ndizii hii inasaidia mwanadamu ili aweze kupata vitamini aina mbali mbali kwa mwili. Mara nyingi ndizi hizi zinapandwa nyumbani zetu ama ata majirani zetu. La muhimu sana kupanda kwa sababu inasaidia kuzalisha chakula katika nchi ya Kenya.

Hili ni nyumba la ng'ombe ama ni zizi ya ng'ombe. Mara nyingi huwa zinapatikana katika ile banda ambapo wakulima wako na vitu vya kukula ama vitu zenye ng'ombe zinakula. Hiki nyumba ni ya muhimu sana maana husaidia ng'ombe kukula vizuri na pia ili kutoa maziwa ama masalio mengi.

Hapa naona ndizi ambazo hazijaivaa mara nyingi ndizi hizi hupandwa katika mahali mbalimbali katikati nchi ya kenya na ata Kuna nchi zingine kana Uganda ambayo huwa mara nyingi huwa wanapanda ndizi haya ama kwa mlima ambao imekuwa kubwa sana na hutumiwa kuwa kwa kuzalisha chakula nchini humu.

Hapa ni mahali ambapo watu wanaleta maziwa aina mbali mbali ama kutoka katika wakulima aina mbali mbali humu nchini, ili waweze kukuja kuuzia hapa kwa hili duka, na baadaye kwa hili duka watu wanakuja kununua. Ni raisi sana, ni raisi ili waweze kusaidia watu wengi humu nchini.

Hizi ni ndizi aina mbali mbali ambaye imeweza kupandwa kwa mlima ambayo ni kubwa sana. Mara nyingi kuna wakulima ambao wanatumia ili waweze kupanda, ili waweze kuvuna pia kukula na baada ya hayo, wapate pesa ya kutumia baada ya kuuza na pia kupata chakula.

Hapa naona mtu ambaye anasaidia ngo'mbe hili aweze kutoa wadudu ambavyo yenye inaweza kuharibu ngo'mbe mara nyingi huwa unafanya Kwa muda wa siku kumi na nne week mbili.

Hapa naona mama mmoja ambaye amekaa vizuri ili aweze kukamua ng'ombe yake vizuri, ng'ombe hili inatoa maziwa ambayo hio inaweza kutumiwa kwa njia mbalimbali, mkulima huyu wa ng'ombe anaweza kutumia maziwa haya kwa ajili ya kuuza ili aweze kupata pesa ya matumizi ya kila siku.

Ndizi hizi iliuziwa katika nchi mbali mbali kama vile uganda, ndizi huwa mara nyingi wanatumia na watu wengi na pia hupandwa wa shamba kubwa sana kama kenya, watu wengi kama vile ukienda pale kisii unapata watu wengi wanatumia ndizi kama chakula.

Hii ni ndizi, ndizi ambavyo watu wanatumia kama chakula, na pia upatikana katika kote kote nchini kenya. Ukienda pale uganda watu wanapanda kwa mashamba makubwa sana hili waweze kutumia kama chakula ambavyo ni ya muhimu sana.

Hili ni ndizi ambayo haijaiva ama bado inafanywa ili mtu aweze kupika. Ni la muhimu sana maana husaidia watu ili waweze kupika na kutumia kama chakula cha kawaida. Ni ya muhimu sana maana husaidia watu wengi wanapokosa chakula cha kukula na labda kuna ndizi kama hizi.